Msichana mdogo, mwenye nywele zilizofungwa, anaonekana ameketi kwenye meza ya mbao. Akitabasamu huku akiangalia kompyuta. Anashikilia penseli juu ya daftari lililofunguka, ikionyesha kuwa anaandika madokezo au anasoma. Kwenye meza, unaweza kuona kipanya cheupe, kibodi, na hata kifaa cha ualisia pepe. Mandhari ya nyuma ni mahali angavu na pazuri ndani ya nyumba.

Mwanamke mchangamfu mwenye nywele zilizokunjamana na miwani, akifanya kazi kwa bidii mezani. Amejikita kuandika kwenye daftari, huku kompyuta mpakato ikiwa wazi kando yake. Nuru ya asili inayoingia kutoka dirishani, nyuma yake inaashiria ofisi au eneo la kusomea lenye mwanga na starehe nyumbani.

Mwanaume aliyezama kabisa katika ulimwengu halisi au uliokuzwa. Amevalia kifaa cha kichwa maridadi, huku mwanga mkali ukitoka humo ukienea na kutengeneza mkanda wa element , za kidigitali za rangi ya samawati ,zinazong'aa, za kisasa zilizoundwa na maumbo, na mistari mbalimbali zinaashiria ulimwengu wa kidigitali, shirikishi au kiolesura.

Msichana mdogo, labda mchanganyiko wa jamii tofauti, akizingatia sana kuandika kwenye daftari lenye spirali. Amelala chini kalamu mkononi akijishughulisha kabisaa na kazi yake. Nguo zake za kupendeza na nywele zake nyeusi zilizokunjamana zinaongeza uzuri kwenye picha. Nyuma unaweza kuona kompyuta kibao iliyosimama na mpira wa njano kuashiria mazingira ya kisasa ya kujifunza.

Katika nafasi yenye shughuli nyingi ya kazi pamoja jijini nairobi. Kundi la wanaume watano wamezama kabisa katika kazi zao. Kompyuta zao zikiwa wazi, wengine wakiandika kwa umakini, wengine wakijadiliana. Wanaonyesha moyo wa ushirikiano. Taswira hii inakamata umakini na ubunifu unaosukuma teknolojia na biashara mbele nchini kenya.

Maandari haya yanaonyesha mwanafunzi akishiriki kikamilivu katika darasa la mtandaoni, yuko kwenye dawati na kompyuta yake pajani akitazama mwalimu kwenye skrini, ili ni jambo la kawaida katika mazingira ya elimu ya leo, likionyesha nguvu yamunganisho ya mtandaoni kwa ajili ya kujifunza.

Mwanaume mwenye ndevu, aliyevaa shati ya kahawia anaongea kwa bidii akitumia mikono yote miwili kuashiria. Yuko kwenye dawati lenye skrini mbili za kompyuta. Skrini ya kushoto inaonekana kuonyesha programu. Skrini ya kulia inaonyesha mkutano wa video huku mwanamke akionekana wazi na washiriki wengine wakiwa pia wanaonekana.

Mtume mwenye tabasamu la bashasha amezama kazini kwenye kompyuta yake ndogo ,amevalia miwani na shati jeusi akichapa kazi kwenye kompyuta ya fedha iliyong'aa ,mazingira ni ya ngavu na ya kuvutia kukiwa na mwanga wa asili ukingia kupita dirishani kubwa mmea kwenye chungu unaongeza nguzo wa kijani kwenye dawati lake jeusi safi ,kando ya kikombe cheupe na daftari kadhaa.

Mpangilio wa kisasa wa kazi ya mbali. Tunamuona mwanamke, pengine akiwa nyumbani, akishiriki katika mkutano wa mtandaoni. Skrini yake kuu inaonyesha mkutano wa video, wenye watu wengi. Kushoto kwake, kompyuta mpakato juu ya stand inaonyesha taswira za data, ikionyesha kuwa anachambua habari au anaandaa wasilisho.

Mwanafunzi mdogo labda akiwa amevaa sare za shule, ameketi kwenye dawati katika maabara ya kompyuta. Anatumia kompyuta ndogo mikono yake ikiwa kwenye kibodi na anatutazama moja kwa moja na tabasamu dogo la kujiamini. Nyuma yake kuna safu ya kompyuta nyingine ndogo kwenye meza ikionyesha mazingira ya kisasa ya kujifunza yanayozingatia teknolojia.

Mschana akizingatia kazi kwenye kompyuta amevalia miwani yenye fremu nyekundu na vipokea sauti masikioni. Ameketi kwa makini kwenye kiti cheupe cha ofisi. Skrini ya kompyuta inaonyesha spreadsheet ikipendekeza kazi ya shule au kuingiza data. Meza yake ni eneo la kawaida la kazi ikiwa na karatasi na vifaa vinavyoonekana.

Mwanamke aliyekazia fikra na nywele zake za singa amevaa sweta nyekundu akishughulika na kompyuta yake ndogo. Ameketi kwenye meza na kompyuta yake imenyanyuliwa juu kwa kutumia stendi maalum ikionyesha mazingira bora ya kazi. Mandhari inaonekana kuwa ofisini au eneo la kusomea.

Mwanamke mwenye nywele za dhahabu amevaa miwani na koti jeusi, anaonekana akitazama kwa makini kiooo cha kompyuta. Mkono wake umelala kwa umakini kwenye kidevu chake akionyesha kutafakari au umakii. Mandhari inaonekana kuwa ofisi huku mwanga wa asili ukipenya kutoka dirishani upande wa kulia na kuunda hali ya joto.

Ulimwengu wa kusisimua wa masomo ya mtandaoni. Kompyuta inaonyesha somo la video, sambamba na vitabu vilivyo wazi na vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Hii inaonyesha kwa ukamilifu mchanganyiko wa teknolojia ya kidijitali na njia za jadi za kujifunzia, zikijumuishwa ili kutoa uzoefu kamili wa kielimu

Msichana mdogo mwenye nywele zilizofungwa amevaa shati la mistari yenye rangi nyingi anazingatia skrini ya kompyuta wakatwa ameketi kwenye meza akionekana kushiriki katika darasa la mtandaoni au simu ya video. Kwenye skrini mwanamke rafiki anaonekana akifundisha pamoja na vitu vya kujifunzia vyenye rangi karibu. Uwazi elimu ya mtandaoni inayoendelea.

Masomo ya mtandaoni yakiendelea. Skrini ya kompyuta inaonyesha muhadhara wa video ikiwa imezungukwa na rundo la vitabu vinavyowakilisha rasilimali za kujifunza za kidijitali na za kitamaduni. Vitabu vinavyoruka vinaashiria maarifa mengi yanayopatikana kupitia mpangilio huu wa kisasa wa elimu. Inaonyesha kikamilifu jinsi teknolojia inavyobadilisha jinsi tunavyojifunza.

Tukio la kisasa la masomo au kazi ya mbali. Tunamuona mtu pengine mwanafunzi, amevaa sweta ya kijani akizingatia kwa makini kompyuta mpakato. Skrini inaonyesha mkutano wa video na washiriki wengi ukipendekeza darasa au mkutano wa mtandaoni. Kwenye dawati la mbao, kuna kitabu wazi, daftari la kuandikia madokezo na kalamu.

Watu watatu wakishirikiana karibu na kompyuta mpakato. Tunaona mikono yao ikielekeza kwenye skrini na kibodi, ikionyesha wanashirikiana au wanajadili jambo kwenye kompyuta. Mmoja amevaa jeans zilizoraruka, mwingine sweta ya kijivu na watatu nguo nyeusi na viatu.

Wakati wa umakini inawezekana katika maabara ya kompyuta au darasa. Tunaona mikono mieusi ikiandika kwa bidii kwenye kibodi cheusi na kompyuta ndogo. Nyuma, mtu mwingine pia anatumia kompyuta yake ikionyesha mazingira ya kujifunza ya pamoja. Ni taswira wazi ya shughuli za kidijitali za kisasa huku watu wakiwa wamezama katika kazi zao.

Watoto wadogo nyuso zao zikiwa kwa mshangao wanapozama katika ulimwengu halisi wa mtandaoni. Mbele msichana mwenye nywele zilizokunjamana anatabasamu mikono yake ikiwa kwenye kifaa cha VR akionekana waziwazi amevutiwa na ulimwengu wa kidijitali. Pembeni yake watoto wengine pia wametekwa nyara, vifaa vyao vya sauti vikionyesha safari ya pamoja katika uzoefu mpya.

Ukurasa wa kutua wa jukwaa la E-Learning platform . Lililoundwa kwa mtindo maalum likiwa na kile kinachoonekana kama somo likichezwa, na kofia ya mahafali ikielekea juu yake ikiashiria elimu. Kuna watu wawili wanaojifunza mmoja mezani na vitabu na mwingine ameketi. Wote wakiwa wamezingatia skrini.

Mwanamke anayetabasamu amevalia miwani na shati. Amejikita kwenye kazi yake. Ameketi kwenye meza ya mbao inayong'aa akitazama kwa makini kompyuta mpakato huku akichukua maelezo kwenye daftari kwa kalamu. Kikombe cha samawati kiko karibu. Mandhari ya nyuma inaonyesha chumba chenye starehe na mwanga wa kutosha.

Elimu na ushirikiano wa kimataifa. Katikati yake kuna glabu inazunguka na watu mbalimbali ikiashiria jumuiya ya ulimwengu inayoshiriki katika kujifunza pamoja. Safu zilizogawanywa zinaunganisha takwimu hizi labda zikiwakislisha nyanja tofauti za maarifa au mitazamo mbalimbali inayokutana.

Chumba cha hosteli. Kushoto kuna kitanda chenye poronya yenye naksi na blanketi nyekundu. Dirisha kubwa yenye mapazia ya kijivu na pazia nyepesi inaruhusu mwanga kuingia. Utapata friji dogo juu yake kuashiria jiko ndogo la msingi. Kuta zina rangi nyepesi na sakafu ya vigae na hivyo kutegeneza nafasi ya kuishi inayotumika na ndogo.

Maabara ya kompyuta iliyopangwa vizuri naona safu nyingi za madawati kila moja ikiwa na skirini bapa, kibodi na kipanya. Mbele kuna skrini kubwa ya projecta inayo onyesha picha inayofaa kwa masomo au mawasiliano. Chumba kina mwanga wa kutosha na pazia jekundu likiongeza rangi ni wazi kimewekwa kwa ajili ya kufunza au kazi maalum labda katika shule au kituo cha mafunzo.

Darasa tupu lililochoka kidogo. Safu za madawati na viti vya mbao vimejaza nafasi vikiwa vimepangwa vizuri . Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha upande wa kushoto ukiangazia samani zilizotumika sana. Kuta zinazoonekana kuu kuu kidogo na karatasi chache zimebandikwa karibu na ubao wa mbele.

Darasa la zamani la kitamaduni ninaona safu za madawati na viti vya mbao na ubao mweusi mkubwa mbele, kuna ramani ukutani na mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha, kuta zenye rangi mbalimbali na mtindo wa fanicha zinaipa hisia ya shule ya zamani sasa hivi viko tupu lakini unaweza kuwawazia wanafunzi humu.

Chumba hiki angavu na safi kina vitanda viwili vya mbao kikiwa na shuka nyekundu na nyeupe zinazovutia. Kabati za mbao zilizojengwa ndani zinatoa nafasi kubwa ya kuhifadhia vitu. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha lililopambwa kwa mapazia ya kahawia na meupe membamba. Rafu ya mbao yenye viwango vingi upande wa kushoto vinatoa mpangilio wa ziada.

Chumba cha hosteli, au bweni chenye vitanda viwili vya ghorofa, ya mbao. Kuta zimepakwa rangi ya machungwa nyepesi, yenye joto. Kila kitanda kina, godoro, mto, na shuka zenye michoro, nyekundu na nyeupe upande wa kushoto, na michoro nyeusi upande wa kulia. Mlango ulio wazi, unaongoza, kwenye chumba kingine.

Taswira ya ndani ya maktaba, ukiangalia chini ya njia ndefu, kati ya rafu mbili ndefu za mbao zilizojaa vitabu, mtazamo unavuta macho yako kuelekea mwisho mrefu angavu wa njia hio, juu, paa ina vigaa vya mraba na taa kadhaa ndefu zinazotoa mwanga wa kutosha, ni picha ya kawaida ya maktaba inaoashiria mahali patulivu pa kujifunza na kupata maarifa.

...hiki ni kidogo na rahisi huenda ni chumba cha kulala. Kuna kitanda kimoja chenye matandiko ya mistari na mto mwekundu pamoja na TV ya zamani vimewekwa juu ya rafu iliyobandikwa ukutani ikiwa imezungukwa na nyaya zinazoonekana. Unaweza kuona pasi sakafuni na picha ukuani juu ya TV. Kina hisia ya kuwa nafasi iliyotumika kibinafsi.

Karibu ndani ya patakatifu hapa penye utulivu pa maarifa. Safu baada ya safu za rafu ndefu za chuma zilizosheheni vitabu huenea mbali zikiwa zimejaa vitabu. Isitoshe, vya kila ukumbi na rangi. Kwa mbele meza ndefu za mbao zenye viti zinakualika kuketi na kuzama katika ulimwengu wa hadithi na habari.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa amevaa fulana nyeupe na suruali nyeusi. Amesimama kwenye maktaba. Amepanda ngazi dogo akisoma kitabu alichokishika. Kumzunguka, rafu zimejaa vitabu vingi zikiunda mazingira ya utulivu na umakini wa masomo.

Kituo cha mafunzo nje chini ya anga la jua kundi la vijana wa kiume wamekiti kwenye uwanja wa kijani kibichi wakimsikiliza kwa makini mkufunzi anayetoa maelekezo kwa ishara. Mtu mwingine aliyevalia nyekundu anaonekana akionyesha harakati fulani kwa nyuma majengo na uzio vinaashiria chuo kikuu au kituo cha mafunzo.

Darasa lililoangazwa vizuri pengine kutoka ndani. Unaweza kuona safu za madawati ya mbao ya kitamaduni yenye viti vilivyounganishwa yaliyopangwa vizuri kwa wanafunzi. Kuta zimpakwa rangi ya manjano yenye kuvutia juu na buluu angavu chini.

Karibu kwenye mandhari tulivu ya maktaba. Jiwazie umezungukwa na maarifa, ukiwa na rafu ndefu za vitabu, zilizojaa tele. Watu wawili wamezama kimya kimya kwenye masomo yao, wakiwa wamekaa kwenye meza nadhifu na viti vilivyoundwa kwa ajili ya umakini. Chumba kina mwanga wa kutosha na kutengeneza mazingira kamili ya kujifunza.

Darasa lenye msisimko labda kwa watoto wadogo. Ninaona meza na viti vya kupendeza vinafaa kabisa kwa kujifunza katika kikundi vidogo. Kuna rafu nyeupe iliyopangwa vizuri na kile kinachoonekana kama vifaa vya kujifunzia au vitu vya kuchezea. Ukutani, unaweza kutambua mabango ya kielimu labda yenye picha za wanyama.

Uhai na msisimiko wa mchezo wa soka wa vijana. Unaona wachezaji kadhaa wachanga wakiwa wamevalia jezi zao za timu. Wengine weusi na kijani wengine wekundu wakishiriki kikamilifu kwenye uwanja mpana wa kijani kibichi. Mpira uko katikati ya hatua huku wachezaji wakiwa makini na wakisonga. Nyuma kuna watu wengine na hata goli kuweka mandhari ya mchezo wa kusisimua chini ya anga la wazi.

Chumba hiki kina kitanda imara cha ghorofa cha mbao chenye behewa la chini lenye starehe lililopakwa shuka na mito yenye ruwaza maridadi. Pia unaweza kuona kitanda kingine kushoto. Nyuma, dirisha lenye mapazia mepesi linaruhusu mwanga wa asili kujaa nafasi hiyo na kuunda mazingira ya starehe na yanaonekana kuishiwa.

Wanaume wakiwa nje kwenye uwanja wenye nyasi. Baadhi yao wanajishughulisha kikamilifu wakishikilia mipira ya michezo juu ya vichwa vyao kuashiria mazoezi au kikao cha mafunzo. Wamevaa nguo za michezo. Nyuma yao kuna jengo la miti mingi ikipenyeza eyeo la chuo au la burudani wakati wa mchana.

Kundi la vijana wakifanya mazoezi ya nguvu katika ukumbi wa mazoezi .Mbele kabisa mwanamme aliyevaa fulana ya samawati anainua chuma kizito akionyesha mkao mzuri sana. Wenzake wanatanzama kuashiria mazingira ya kuunga mkono na kujitolea katika mazoezi.

Chumba cha malazi kisicho na mapambo mengi huenda kikiwa katika mazingira ya taasisi kama vile hosteli au kituo cha kizuizi. Tuanaona vitanda kadhaa vya ghorofa vya chuma vingine vikiwa na blanketinyenwyw miraba na mashuka huku vingine vikiwa vitupu .Shati imening'inia kwenye pau moja ya kitanda. Nuru ya asili inaingia kupitia kwenye nondo upande wa kulia.

Maktaba yenye kupendeza jijini Nairobi. Kumejaa rafu za mbao zinazofika dari zikiwa zimejaa vitabu vingi. Wanafunzi wawili wamezingatia masomo yao; mmoja yuko kwenye kompyuta mpakato, mwingine amejishughulisha na kitabu chenye meza yenye rangi nyepesi. Juu, saa ya ukutani yenye rangi mbalimbali inaongeza mvuto wa kipekee pamoja na mimea ya kijani.

Darasa nyeupe na angavu likiwa tupu kwa sasa lenye safu za muda wote na viti vya samawati na nyeusi. Madirisha makubwa yanatoa muonekano wa miti ya kijani kimbichi nje na kuingiza mwanga wa asili ndani. Kuta zenye rangi nyepesi zinafanya chumba kijisikie wazi na tayari kwa ajili ya kujifunza.

Darasa hili limepangwa kwa safu la madawati na Viti vya mbao tayari kwa wanafunzi madirisha makubwa kwenye ukuta Wa nyuma huingiza mwanga mwingi Wa asili ukisaidiwa na taa za juu chati za elimu zimewekwa kwenye ukuta wa mbele.

Darasani ilitupu. Unakaribishwa na safu za madawati ya zamani ya mbao na penchi zake. Nikisubiri wanafunzi kwa utulivu. Ubao mweusi mkubwa, unatawala ukuta wa mbele, tayari kwa masomo. Nuru ya asili inaingia kupitia madirisha kadhaa yenye nondo. Kuta zenye rangi nyepesi. Natari ya mbao zinaipa chumba hisia ya zamani lakini inayofaa.

Maktaba yenye shughuli nyingi au ukumbi wa masomo iliyojaa watu waliojishughulisha na masomo. Unaweza kuona watu wa kila rika wakizingatia kwa bidii vitabu na kompyuta dogo kwenye meza za mbao. Nyuma yao, rafu ndefu za vitabu zimejaa maarifa. Ni nafasi yenye mwanga wa kutosha yenye shughuli nyingi ikijaa nishati tulivu ya masomo na shughuli za kiakili.

Chumba safi cha mabweni, labda katika hosteli au shule, kuna vitanda kadhaa vya mtu mmoja vyenye fremu za mbao na blanketi zenye michoro, vikiwa vimepangwa kando ya ukuta wa zambarau. Sakafu ina rangi nyekundu machungwa inaonekana wazi, na taa angavu ya juu inaangazia nafasi.

Bweni ya pamoja au sehemu ya kulala ninaona vitanda kadhaa vya chuma ya orofa kila kimoja kikiwa na godoro na matandiko yenye rangi tofauti kama vile nyekundu, kijani na waridi chumba ni kikubwa chenye kuta ya sakafu nyepesi kikiwa na mlango na dirisha nyuma.

Wakati wa kusisimua katika mechi ya voliboli. Wachezaji wawili mmoja akiwa amevaa jezi la samawati namba kumi na mbili na mwingine akiwa amevaa ya kijani wako angani kwenye wavu wakipambana vikali kuwania mpira. Mpira wa voliboli wa majano na wa wasamati watu huko juu kabisa ya wavu ukionekana kupigwa au kuzuiliwa kwa mchezaji aliyevaa kijani.

Kikao chenye uhai ndani ya jengo, huenda ni darasa au warsha iliyojaa vijana. Wameketi kwa makini kwenye meza za mbao, wengine wakiwa na madaftari ikionyesha mazingira ya kujifunza. Kundi hili tofauti limejikita huku baadhi ya watu wakiangaliana machoni, kuashiria hali shirikishi na makini.

Kitendo cha kusisimua kinachoonekana kuwa mchezo wa hoki ya uwanjani. Kulia kipa akiwa amevalia mavazi kamili ya kujikinga ya rangi ya chungwa na nyeusi anateleza kabisa akitimua vumbi huku akilinda goli lake kwa ukali. Kushoto kwake mchezaji pinzani aliyevalia jezi ya kijani kibichi ametulia chini fimbo mkononi akiwa tayari kufanya mchezo.

Kitendo kikali katika mcheza wa raga. Tunaona wachezaji hawa wa kiume wanaotofautishwa kwa urahisi na rangi za timu zao. Mmoja akiwa na kijani kibichi na nyeupe, mwingine akiwa na samawati iliyokolea na nyeupe. Lengo liko kwenye kukabiliana vikali ambapo mchezaji mwenye jezi ya kijani akiwa na mpira mkononi akitolewa chini na nagalau wachezaji wawili kutoka timu ya samawati.

Mtu amesimama kwa ushindi juu ya jabali lenye miamba lililofunikwa na nguvu mikono ikiwa juu chini ya anga pana samawati iliyojaa mawingu meupe ,amevalia shati lenye milia, kaptula zenye michoro na kofia mandhari hii inaonyesha hisia ya matukio ya nje na mafanikio labda katika eneo lenye mandhari nzuri na mimea ya kijani.

Tukio la ndani pengine mkutano au warsha. Wanaume wawili walio mbele wanajadiliana mezani palipofunikwa kwa nguo nyeupe na nyekundu. Mmoja amevaa shati la samawati lenye michoro, mwingine shati refu la mikono nyepesi na lenye undani. Faili za kijani zimewekwa mbele yao na mwanamke mwenye miwani anaonekana akiandika.

Msichana mdogo labda mwanasayansi anayechipukia anashughulika na jaribio la kemia. Amevaa miwani ya usalama akimimina kwa uangalifu kimiminika cheusi kutoka kwenye chupa ya majaribio kwenda kwenye bika. Kwenye dawati lake la mbao, chupa mbalimbali zimetawanyika na vimiminika vya rangi, zikionyesha msisimko wa ugunduzi.

Shughuli ya nje labda kwenye uwanja wa shule nchini Kenya. Tunaona vijana watano, wanne wao wamefungwa vitambaa vya njano machoni. Wamesimama kwenye uwanja mwekundu kahawia, ukiwa na uwanja wa kuchezea wenye nyasi na miti kwa nyuma. Mandhari inaashiria mchezo au zoezi la kujenga timu linalohusu uaminifu au hisia.

Kijana moja aliyevalia shati la chungwa anaendelea kuwasiliana akitumia mikono yote miwili huku mwanaume mzee aliyevalia rinda lenye michoro ya kijani akimsikiliza kwa makini. Wamekaa kwenye meza wakiwa na kompyuta mpakato iliyowazi na karatasi katikati yao. Jambo linaloashiria majadiliano au kipindi cha kujifunza.

Uma huu unaonyesha tukio la kugusa moyo kati ya msichana mdogo mwenye nywele nyekundu, na mwanamke mzima mwenye huruma mwenye nywele za dhahabu. Wote wawili wako mezani, wakishugulika na shughuli yenye vitu mbalimbali vya kupendeza, labda zana za kujifunzia au kuchezea. Mwanamke huyu anatabasamu kwa uchangamfu, sura yake ikionyesha kuunga mkono na kutia moyo huyu msichana akinyoosha kwa makini.

Wanawake wawili wako ndani ya jengo la kihistoria labda kanisa au makumbusho. Mwanamke wa kushoto amevaa kofia ya manyoya na miwani akishika simu na kuashiria kitabu kikubwa. Mwanamke wa kulia, labda kiongozi, anaelezea kitu kutoka kwenye kitabu chenye mchoro wa usanifu. Nyuma yao, kuna michoro ya kale na meza ya kifahari. Inaonekana ni ziara ya kuelimisha ambapo maelezo ya historia na usanifu yanatolewa.

Bibi mdogo pengine kijana akitabasamu kwa furaha uku akitumia kompyuta yake mpakato, akiwa amelala kwa starehe ,anatabasamu sana na kupeana mkono ,akionekana wazi wazi yuko kwenye simu ya video au anafurahia maudhui ya mtandao yenye kuvutia. Macho yake ya furaha na mazingira tulivu yakiwa na vitabu karibu na anachora picha ya muunganisho wa kisasa wenye furaha.

Kipindi cha matibabu ya hotuba. Msichana mdogo akitazama skrini ya kompyuta yenye rangi anafanya mazoezi ya sauti. Mdomo wake umefunguka akitoa sauti kikamilifu. Karibu naye, mtaalamu anamwongoza kwa upole mkono mmoja kwenye koo la msichana akitoa mrejesho wa mguso. Maikrofoni inakamata kila sauti. Sehemu ya mfumo inaonekana mezani. Ni mazingira yanayosaidia.

Wanaume watatu katika karakana, wote wakiwa wamevalia mashati ya kazi ya samawati. Mbele mwanaume mmoja, anazingatia sana kifaa kama kompyuta kibao mezani. Huku mwanaume mwingine nyuma yake akimwangalia au kumwongoza. Kiviringo cha njano cha kupimia usawa pia kinaonekana mezani. Kwa nyuma mwanaume wa tatu anafanya kazi ,inaonyesha mazingira ya ushirikiano, kazi au mafunzo.

Taswira hii inaonyesha watu wawiili. Mtu mzima na kijana wakishughulisha na kutengeneza kiota cha ndege cha mbao. Yule kijana, akiwa amevaa miwani ya usalama na aproni, anatumia kwa ustadi randa ya umeme. Pembeni yake, mtu mzima, pia akiwa amevalia vifaa vya usalama, anatoa muongozo na msaada, na hivyo kuunda mazingira ya kujifunza kwa ushirikiano.

Msichana mdogo, amejishughulisha sana kuchora. Ameshika penseli ya rangi ya machungwa, akichora kwa uangalifu kitu kwenye karatasi nyeupe. Mezani, karibu naye kuna vifaa vya sanaa vya kupendeza, na vinyango. Vikionyesha kipindi cha kucheza cha ubunifu. Mandhari ni angavu na yenye joto, pengine nyumbani penye starehe na mwanga wa jua ukiingia.

Watu tofauti wote wakiwa wamevalia fulana za samawati wanashiriki warsha. Mwanamume mwenye ndevu anatumia kijiti kuelekeza kwenye ubao mweupe akiongoza majadiliano. Mwanamke amesimama karibu naye akitazama. Wasikilizaji wakiwemo mwanamke aliyejaa kwenye kiti cha magurudumu wamekaa wakisikiliza kwa makini. Mazingira yanaonekana kuwa ya sehemu ya ndani isiyo rasmi yenye ukuta wa matofali na sakafu ya mbao.

Katika tukio hili ka kuvutia darasani, mwalimu mwenye fadhili mwenye nywele nyeusi na ndevu amevaa shati la samawati anamwegemea kwa subira mvulana mdogo . Mvulana huyo mwenye nywele zilizopinda na miwani ameketi kwa makini kwenye dawati lake akishika kitabu wazi unaweza kuona bomba la kupumulia kuashiria anaweza kuwa na mahitaji maalum.

Vijana wawili wadogo wakiwa wamevalia sare za samawati za shule wamejikita kwenye masomo Yule mvulana mkubwa upande wa kushoto ameinua mkono wake akitamani kujibu swali huku Yule mdogo pempeni akiskiliza kwa makini. Kitabu kikiwa wazi katikati Yao ni taswira ya kujitolea na elimu ikitokea mazingira maili ya darasa

Tukio nzuri kati ya mwanamke na mtoto, wote wanatabasamu kwa furaha kubwa iliojitokeza nyuso zao. Mwanamke huyo, akiwa amemkumbatia mtoto, amevaa koti ya pinki maridadi, huku mtoto akiwa amevalia shati jeusi, anaonekana mwenye furaha hivyohivyo. Wanaonekana wakiwa ndani ya chumba.

Watu wawili wakiwa ukumbini. Mtu mmoja yuko kwenye kiti cha magurudumu akitabasamu huku mtu mwengine akimsukuma. Ukumbi una sakafu ya miraba ya samawati na nyeupe. Ukuta nyepesi na vijiti vya kushikia. Kuna mapambo yenye rangi kwenye ukuta mmoja. Inaonekana kama tukio la kusaidiana labda shuleni au kliniki.

Msichana mdogo labda mwenye asili ya kusini mwa Asia anaonekana nje akiwa kwenye kiti cha magarudumu akisoma kitabu cha pinki kwa makini. Amevalia raba nyepesi na jinsi ya samawati. Nywele zake nyeusi zikiwa zimefungwa mkiia wa farasi. Eneo ni bustani yenye mimea mingi ya kijani na njano chini ya mwangaza wa mchana.

Tukio lenye wild darasani tunaona wanafunzi kadhaa wadogo huku umakini ukiwa kwa msichana aliye mbele aliyevaa nguo ya kupendeza yenye maua ,amejikita sana akishikilia kalamu mdomoni mwake huku akiangalia chini kwenye dawati lake, labda akifanya kazi fulani karibu yake kuna begi la shule la rangi ya pinki nyuma watoto wengine pia wamejikita katika masomo yao.

Tukio lenye kugusa moyo kati ya mvulana mdogo aliyevaa kifaa cha kusaidia kusikia na mtu mzima. Mvulana anatabasamu akimtazama mwanamke ambaye ameweka kidole mdomoni kwa upole. Mbele yake herufi kubwa ya A inaonekana kwenye ubao ukionyesha kipindi cha kujifunza au tiba kinacholenga mawasiliano au elimu.

Mwanamke mzima mwenye tabasamu la bashasha amesimama nyuma ya msichana mdogo aliyeketi mezani. Msichana huyo naye anatabasamu na amevaa miwani, ana skafu nyekundu maridadi na amezungukwa na vifaa vya sanaa vya rangi mbalimbali. Wote wawili wanakutazama moja kwa moja, wakionyesha furaha.

Mwanamke mzima, ambaye huenda ni mlezi au mtaalamu, anamwongoza kwa upole mvulana anapotumia kifaa maalum cha kutembelea ndani ya nyumba. Wote wanatabasamu, kuashiria muingiliano chanya na wenye kutia moyo. Tukio hili linaonyesha maendeleo na utunzaji, likionyesha juhudi za mvulana kutembea kwa msaada katika mazingira angavu na ya kustarehesha.

Mkutano wenye uchangamfu. Mwanamke kijana akin'gara kwa tabasamu sana, anashiriki kikamilifu katika mjadala, akiwa ameshika nyaraka mkononi mwake. Karibu naye mwanamke mwingine mwenye nywele zilizo sokotwa pia anatabasamu, akihusika kwenye mazungumzo.

Mwanaume kutoka nyuma akifanya kazi kwa bidii kwenye dawati. Amevaa vipokea sauti maskioni na amezingatia kichunguzi cha kompyuta. Mbele yake kitabu au hati iliyowazi imelala mezani na mkono wake umeweka juu yake, ikionyesha huenda anasoma au anaandika.

Katika darasa lenye uhai mwalimu mwenye nywele fupi na miwani na anashirikisha wanafunzi kikamilifu akielekeza anapoelezea. Mwanafunzi aliyevalia shati lenye milia la samawati na nyeusi anasikiliza kwa makini kwenye dawati lake. Nyuma yao mwanafunzi mwingine aliyevalia nguo ya zambarau anazingatia akizungukwa na vitabu vya kiada na vifaa vya shule.

Mwanafunzi mdogo mwenye azma. Uso wake umetulia kwenye rundo la vitabu. Inamwonyesha akiwa amelala chini akitumia kalamu aliyoishika mdomoni kwa ustadi kuandika au kuingiliana na kitabu kilicho wazi. Ni taswira yenye nguvu ya ustahimilivi na mbinu ya kujifunza inayobadilika. Ikionyesha njia yao ya kipekee ya kushiriki katika masomo.

Mvulana mdogo kwenye kiti cha magurudumu cheupe, samawatil labda darasani. Amevaa shati la rangi nyepesi. Amezungukwa na watoto wengine waliovaa sare za samawati wakiwa wameketi kwenye madawati ya mbao. Ni moyo ya ujumuishi inayoonyesha mtoto mwenye ulemavu akijifunza pamoja na wenzake.

Kijana moja akiwa kwenye kiti cha magurudumu anatabasamu angavu anajishughulisha na uchoraji akishika brashia kwa shauku. Mwanamke mzima naye akitabasamu kwa uchangamfu yuko kando yake akionekana akimwongoza au kushiriki katika mchakato wa ubunifu.

Wakati wa furaha katika mpangilio angapo na jumuisha. Mtoto mdogo anatabasamu kwenye kamera akipiga gitaa kwa furaha. Karibu nao watoto wengine na mtu mzima wapo, wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya maharagwe ya rangi na hivyo kujenga hali ya utulivu na ya kuvutia. Nuru ya asili inayojaza chumba inaongeza joto la tukio hili la kufurahisha.

Mzungu, mwenye nywele fupi za kijivu, na miwani, anaungana na mtoto kwenye mzunguko wa samawati angavu. Wote wanaonekana kutumia lugha ya ishara. Mikono yao ikiakisi ishara za mwingine. Wako nje, mahali panapoonekana kama bustani, wamezungukwa na miti, na vifaa vingine vya uwanja wa michezo, na kutengeneza mazingira ya upole, na mawasiliano.

Vijana wawili labda wanafunzi wakiwa mezani. Yule wa kushoto amevaa fulana ya manjano anga'vu akizingatia sana, labda akiwa na kifaa cha kusaidia kusikia. Mkabala naye, mtu aliyevaa fulana ya samawati iliyokolea na barakoa ya pinki, anacheza kwa uangalifu na kitu kinachoonekana kama fumbo. Wote wawili wanashiriki katika shughuli moja katika eneo linaloonekana kama darasa au chumba cha jumuia.